Meza hii lina machupa matatu ya madawa. Chupa moja lina dawa likiwa limeandikwa yellow fever . Pia kuna barakoa mezani humo na sindano ambalo limeandikwa kuwa linapima dawa kutoka mililita ishirini hadi mia moja. Chupa mbili katika meza hii ambazo hazijaandikwa majina zina rangi ya maji.

Katika hospitali hii daktari fulani anaonekana akitoa dawa kwenye chupa kwa kutumia sindano , huku akiwa amevalia sare ya kazi na barakoa, nyuma yake kuna wagonjwa ambao wanaingia na ambao wameketi huku wakingoja kushughulikiwa.

Ndani ya hema hii kuna madaktari watatu, mwanamke aliyembeba mtoto mchanga na mtoto mwingine mdogo akiwa kando yake. Daktari mmoja anampa mtoto huyu chanjo. Kando yao kuna meza ambayo ina karatasi na kalamu.

Meza hii ina tembe kumi za dawa zenye rangi ya manjano. Kuna kipima joto iliyoandikwa nambari 36-42 katika sehemu ya juu. Na sehemu ya chini 35-41, huenda kifaa hiki kuna kofa tatu.

Katika hospitali hii, kuna muuguzi na mgonjwa, wote wakiwa wameketi huku wakijadiliana na mgonjwa huyu. Katika meza hili, kuna machupa mbili za dawa na kadibiodi kubwa ya madawa. Katika ukuta ya hospitali kuna makaratasi ya rangi ya manjano.

Huyu ni daktari wa mitishamba. Ameketi chini kwenye mkeka huku akiwa amejifunika kwa leso, na ameshika kifaa chake mkononi. Katika mkono yake, amejaza mabangili. Katika mkeka hiyo kuna chungu, kibeti kilichotengenezwa kwa makuti, na madawa ya kienyeji.

Katika hospitali hii kuna muuguzi mmoja na mgonjwa mmoja, wote wakiwa wamevalia barakoa. Muuguzi huyu akiwa anamdunga sindano mgonjwa huyu. Chumba hiki kimepakwa rangi ya manjano na samawati ikiwa na michoro ya maghorofa kule nyuma. Katika meza hii kuna madawa za aina mbalimbali.

Hapa ni katika hospitali ya macho kwenye daktari wa macho na mgonjwa aliyekuja kukaguliwa ugonjwa. Daktari huyu wa macho anakagua macho za mgonjwa huyu akiwa ametumia mikroskopu. Katika ukuta wa chumba hichi kuna michoro tofauti tofauti na sehemu mbalimbali za mwili.

Chumba hiki cha wagonjwa Kuna mgonjwa aliyelazwa kitandani huku akiwekewa kifaa cha kuongeza hewa na daktari. Daktari huyo akiwa amevalia barakoa mdomoni na glovu mkononi. Nyuma yao kuna mashine zinazotumia stima ili kumsaidia mgonjwa huyu.

Gharika limezamia eneo hili, maji ya mvua imejaa sehemu hii. Mkaazi mmoja wa eneo hii anaonekana akiwa amepanga vitu vyake kwenye mashua hii. Vitu vya nyumba kama vile godoro, nguo, begi la mgongo na godoro ndogo la viti.

Onyesho hili ni la daktari Kalasinga linasema ni mganga wa kimaarufu sana. Kazi zake zikiwa dawa za mapenzi vifaa za kiganga ili kuvutia mpenzi. Kuna vifaa mbalimbali kama vile sukari, chumvi, kisu, pilipili na taa katika meza hilo. Hapo chini kuna nambari yake ya simu.

Mama huyu amembeba mtoto wake huku daktari akimdunga sindano, daktari huyo akiwa ameinama ana tabasamu usoni mwake madaktari wote wakiwa wamevalia koti ya maabara. Katika meza hii kuna aina tofauti tofauti ya madawa.

Katika meza hii, kuna aina nne za madawa, zikiwa zimeandikwa majina tofauti tofauti kama vile Mzee Gambi, Leoki, Papa, Deja. Leoki ikiwa kwenye chupa, na hizi zingine mikebeni. Nyuma ya chupa hizi kuna maandishi na michoro ya mwili ya binadamu.

Muuguzi anamtilia mtoto huyu polio mdomoni. Mama yake mtoto akimangalia huku kitabasamu. Kando yao, kuna ubao ambao umewekwa taarifa za hospitali, na mashine ambayo inaunganishwa na tarakilishi ili ipate kufanya kazi ipasavyo. Nyuma yao, kuna miti kadhaa.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha upasuaji. Kuna madaktari watatu wakiwa wamevalia magwanda ya kazi, barakoa na neti za kijani. Kuna taa zinazomlika mgonjwa anayefanyiwa upasuaji huku akiwa amelala kitandani. Katika chumba hiki, kuna vifaa vya upasuaji kama vile makasi, sindano na madawa.

Mzee huyu ambaye amevalia kanzu nyeupe anauza dawa za miti shamba huku akiwa amezipanga ndani ya machupa ya maji. Anamuongelesha mwanabodaboda huyu. Kando yao kuna lori ambayo inaonekana likipita. Kando ya barabara kuna mti mkubwa.

Eneo hili lina madaktari wawili na raia mmoja anayepimwa kiwango cha joto, anayempima amesimama kwa umbali wa mita moja wote wakiwa wamevalia barakoa, nyuma yao kuna nyumba iliyotengenezwa kwa samadi na kuna mti nyuma ya nyumba hilo.

Eneo hii limetokea mkasa wa moto. Watu wengi wanaonekana wakiwa wamezingira sehemu hii. Mto huu ni mkali, kwa vile inatoa mawimbi nyeusi nyeusi ya moshi. Moto huu unakaa umetokana na ajali ya barabara magari yakiwa yamegongana.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha kujifungua. Mwanamke huyu amejifungua mapacha wawili. Madaktari hawa wawili, kila mmoja akiwa amembeba mtoto mmoja wanawalalisha kitandani huku mama yao akiwaangalia. Kitanda hiki ni cha chuma. Chuma hiki kuna tundu la stima ukutani na bulb .

Chumba hiki kuna daktari na mgonjwa mmoja ambaye ni mlemavu. Daktari huyu anaonekana akimfanyisha mgonjwa huyu mazoezi akiwa juu ya zulia. Chumba hiki kina vifumo vya kutembelea katika ukuta na kiti cha magurudumu

Katika hospitali hii, chumba hiki kina daktari wawili, muuguzi mmoja na wagonjwa wawili. Daktari mmoja anaonekana akimdunga mgonjwa mmoja sindano. Daktari na wagonjwa hawa wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna chapisho linaloeleza jinsi ya kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Chumba hichi cha upasuaji lina madaktari watano, Wote wakiwa wamevalia sare za kazi huku wamevalia barako. Kuna mashine mbali mbali zinazotumika kusaidi katika upasuaji unaotaka kuendelea. Kwenye meza kuna vifaa mbali mbali vya upasuaji kama vile nyembe na makasi.

Hii ni hospitali la meno. Daktari huyu wa meno amevalia koti la mabara, barakoa, glovu, na miwani. Mgonjwa amefungua kinywa chake, huku daktari akiangalia jino lake lililo na shida akiwa amelazwa kitandani.

Daktari huyu ako ndani ya maabara huku akiwa amevalia koti la maabara na barakoa. Ako na sampuli tofauti tofauti anazozishughulikia. Katika meza hii kuna sampuli tofauti za madawa anazozipima, pia kuna chupa nyeupe linaloonekana kuwa na maji ndani, na pia mkebe ya manjano.

Mwanamke huyu ambaye amevalia rinda la rangi ya kijani, amefurahi kwa kuwa eneo aliko amepata kutengenezewa maji ya mabomba. Huku akiosha mikono yake, sehemu hii imewekwa simiti ili kuzuia uchafu kuingia kwenye maji kwa vile maji haya ni masafi.

Hali ya anga ni nzuri jua linawaka angani. Nzige wanaonekana wakiwa wengi sana hwani wakipeperuka. Miti kwenye shamba hii imeanza kukauka kwa vile zinavamiwa na nzige hawa vilivile na kiangazi kukua kwa wingi.

Mwanamke huyu amevalia barakoa akimwonyesha mtoto jinsi ya kuosha mikono. Maji anayottumia yanatoka kwenye tanki lililoandikwa UNICEF. Nyuma yao kuna kibanda ambacho wanauza manyanya na vitunguu, huku kando ya kuna watoto wengine walioshikwa na mama yao mkono.

Katika mtaa hii kuna wanawake wawili mmoja akiwa ameshikilia kipaza sauti huku amevalia barakoa. Huyo mwingine anatembea kando yake na leso begani. Eneo hili lina nyumba za aina zote kama vile za mabati, za mawe, miti kadhaa na booster la stima linaonekana kwa umbali.

Daktari anamdunga mzee huyu sindano kisha anamuekea pamba ili awache kumwaga damu. Mzee huyu akiwa amevalia barakoa. Wagonjwa wengi wamepanga foleni huku wakitaka kuhudumiwa. Wengi waliopanga foleni wanaonekana kuwa ni wanawake.

Maji mengi yametapakaa barabarani kusababisha msongamano wa magari na mapikipiki. Kuna raia mmoja ambaye amekanyaga ndani ya maji hii akiwa bila viatu huku akisukuma mkokoteni. Watu wengi wanaonekana kama wamevalia viatu vya mvua. Kando ya barabara hii kuna miti kadhaa.

Mkulima huyo ananyunyizia dawa kwa shamba lake ili kuepukana na vimelea wanaoaribu mimea shambani. Ni muhimu kuyatilia dawa ili yawe sawa kwa matumizi ya binadamu. Mkulima huyo anaangalia upande mwingine ili dawa hili lisimdhuru kwa vile vinatengenezwa na kemikali mbalimbali.

Sehemu hii inaonekana kuwa na ukame kwa vile miti zimekauka, kuna uhaba wa maji, wakaazi wa eneo hili wamepanga mitungi katika foleni huku wakitumai kupata maji ya matumizi. Vumbi liko kwa wingi na jua limewaka la kuchoma utosini.

Katika hospitali hii kuna mgonjwa mmoja wa jinsia ya kike anaonekana kuwa na shida ya meno huku akishughulikiwa na daktari wa meno. Daktari huyo akiwa amevalia barakoa. Wagonjwa wengine wanaonekana kule kando wakiwa wamepiga foleni wakingojea kuhudumiwa.

Mvua imenyesha kwa wingi hadi magari yanapata ugumu wa kupita. Maji hii imeleta msukosuko barabarani kusababisha magari kukwama ndani ya maji. Maji hii inavyoendelea kuenea hivi yanaweza sababisha magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, homa ya matumbo. Kuna ghorofa kando ya barabara na miti ya stima.